Rais wa Kenya William Ruto akitembea na jaji mkuu Martha Koome wote wakiwa wametabasabu. Wao wako mbele wakifwatiwa na walizi na maafisa wengine. Upande wa kushoto kuna mlizi wa rais amevaa sare ya kijeshi.

Ndani ya ofisi ya Huduma Kenya kuna wafanyakazi kadhaa wakiwa wamevalia sare zinazofanana na wateja wachache. Wafanyakazi wengine wameketi kwenye kaunta wakiwahudumia wateja huku wengine wamesimama wima.

Pasipoti kadhaa za Kenya zilizopangwa ndani ya sanduka la kibadabodi pasipoti hizo zina rangi ya bluu na nembo ya taifa ya Kenya na maneno East African Community na Republic of Kenya .

Eneo la ujenzi, kuna tinga tinga kubwa la manjano na nyeusi la chapa ya Hyundai katikati ya picha. Tinga tinga hili linafanya kazi ya uchimbaji na mkono wake wenye ndoo umeteremshwa chini.

Jaji mkuu wa Kenya akimkabidhi rais wa Kenya William Ruto hati fulani. Jaji mkuu amevalia joho la mahakama lenye rangi nyeusi na nyekundu na anashikilia hati hiyo ya rangi nyekundu. Rais ruto amevalia suti.

Wachezaji wawili wa soka, mchezaji mmoja amevalia jezi ya bluu na mistari myeupe akiwa anadhibiti mpira. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya njano, akimfuata. Uwanja unaonekana vizuri na nyuma yao, kuna bango la betika.

Kundi la wachezaji wa mpira ya miguu, wote wakiwa wamevalia jezi nyekundu na kaptula nyekundu, wakifanya mazoezi ya kukimbia. Wachezaji hao wamejipanga kwa safu, wote wakiinua magotio yao juu na kuangalia mbele.

Kundi kubwa la watu wakiwa kwenye foleni ndefu. Watu hao wakionekana wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto wamesimama mbele ya jengo ambalo limeandikwa kituo cha huduma . Kwenye mlango wa jengo hilo kuna bango lenye maandishi ikieleza kituo cha huduma na mahali penye joto.

Timu ya wanawake wa mpira wa kikapu. Wanawake hao wamevalia sare zenye rangi ya blue na nyeupe zenye maandishi KPA. Baadhi yao wamewekwa kwenye benchi wakipiga makofi huku wengine wamesimama.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu ya klabu ya Gor Mahia Fc wakiwa uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi za rangi ya kijani na fulana nyeupe. Moja wa mashabiki anashikilia bango la rangi ya kijani liloandikwa Gor Mahia FC.

Mwanamke akiwa amevaa shati lenye muundo wa rangi nyekundu na nyeusi akiongea au akitoa maoni kwa nguvu. Anaelekeza kidole cha shada juu ishara ya kusisitiza kile anachoongea.

Kundi la watu wakiandamana au wakisherehekea barabarani. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi ya kijani na wanakimbia. Kuna basi ndogo la rangi nyekundu lililojaa watu juu yake na wengine wamesimama nyuma ya basi.

Mchanganyiko wa maelezo na picha inayohusiana na sheria, upande wa kushoto una mandhari nyuma ya manjano yenye michoro miwili, juu kuna maandishi makubwa meupe yanayosomeka Court Annex Meditation in Kenya.

Afisa wa huduma wa wateja mwanaume akiwa ndani ya ofisi au banki amekaa kwenye kaunta na anashughulika na karatasi huku akishikilia kalamu. Amevalia shati nyeupe na tai pamoja fulana isiyo na mikono ya blue .

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta akifanya kiapo, yupo amesimama karibu na meza akishikilia kitabu kikubwa cha kijani. Karibu naye kuna jaji mkuu wa zamani David Maraga.

Kundi la wanaume wakiwemo maafisa wa serikali wakitembea nje ya jengo. Katikati ya picha, wakiwa mbele kabisa ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu.

Ndani ya ofisi ya Huduma Center, ambapo kuna mteja ameketi kwenye kiti, mbele ya dawati la huduma. Mteja huyo amevalia kofia na jaketi na anazungumza na mfanyakazi wa Huduma Center. Mfanyakazi amevalia sare nyeupe na nyekundu.

Kundi la watu au mashabiki au hadhira ya tamasha wakishangilia na kuinua mikono yao juu wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo rangi ya bendera ya kenya.

Shughuli ya ndani ya ofisi ya huduma center ambayo hutoa huduma mbali mbali za serikali, kuna wafanyikazi kadhaa wa huduma center wengi wao wakiwa wanavalia sare zao nyeupe na nyekundu na barakoa za uso wakihudumia wateja.

Mwanariadha wa kiume akitua kwenye mchanga baada ya kuruka mbali, amevaa fulana nyeupe yenye maandishi MWENDE na kaptula nyeusi, mchanga unatapakaa hewani na yeye amelala upande wake huku akitazama juu.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu na makocha wao wakisherekea ushindi wachezaji wengi wamevalia jezi nyeusi na kaptura nyeusi yenye mistari ya njanobna soksi za njano. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya kijani na mwengine amevaa shati ya manjano.

Eneo la kusubiri ndani ya jengo, labda ofisi ya umma au kituo cha huduma cha afya. Watu kadhaa wameketi kwenye viti vya chuma wakisuburi. Mwanamke mmoja amevaa shati jeusi yenye nembo nyekundu na amesimama mbele.

Mwanaumea akihudumiwa katika ofisi ya uhamiaji yani immigration . Mwanaume huyo amevalia shati nyeusi na kofia nyeusi na amesimama mbele ya dirisha la kioo akishughulika na afisa wa uhamiaji.

Kundi la wanariadha wengi wakikimbia kwenye mashindano ya riadha. Wanariadha hawa wamevalia mavazi tofauti ya michezo, na kila mmoja ana namba kwenye nguo zake. Wengi wao wanakimbia kwenye mistari yao.

Kundi kubwa la watu wakiwa kwenye mkutano wa hadhara au tukio la kisasa. Watu wengi wamevaa mavazi ya rangi ya kijani na nyeupe. Mtu mmoja ambaye yuko mbele amevaa kofia ya rangi ya kijani iliyoandikwa kdf.

Kundi la watu kumi wamesimama kwenye jukwaa, wakishika vitabu au ripoti. Walio upande wa kushoto wamevalia majoho, yanayoashiria kuwa ni majaji au wanasheria. Wengine wamevalia suti na mavazi rasmi.

Mwanamke anayefanana na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome akisimama nyuma ya kinara. Amevalia vazi rasmi ya mahakama lenye rangi nyekundu na jeusi na kola nyeupe. Anatazama mbele na anatabasamu.

Wanaume watatu wamesimama ndani ya jengo, labda ofisi au kituo cha huduma. Mwanaume aliye katikati amevaa shati la mistari na barakoa ya buluu na anashika kitambulisho au kadi nyingine ndogo mkononi.

Mtu aliyevaa kofia na barakoa ya karatasi yenye nembo ya chama ya kisiasa cha KANU, kofia hiyo ina maneno kura kwa Moi na nembo ya jogoo ambayo pia inajirudia kwenye barakoa.

Kundi la watu wakiwemo wanasiasa na majaji katika sehemu ya mbele kuna mwanaume anayefanana na rais wa zamani wa kenya uhuru kenyatta akiwa amevaa suti ya buluu na akizungumza na majaji watatu.

Ukurasa wa mada ya ripoti au wasilisho. Juu upande wa kulia kuna nembo ya Kenya yenye maneno republic of Kenya na chini yake the judiciary. Sehemu kubwa ya ukurasa imeandikwa kwa herufi kubwa.

Eneo la huduma ya umma labda Ofisi ya Uhamiaji ambapo watu wengi wameketi kwenye viti vya chuma wakiwa wanasubiri. Kuna kaunta kadhaa zilizo na namba ikiwemo counter 3, counter 4 and counter 5 . Wateja wamesimama mbele ya kaunta hizo.

Skrini ya kompyuta iliyo wazi ikionyesha tuvuti ya mwasko, skrini ina fomu ya mtandaoni yenye kichwa New Connection Request , fomu hii ina sehemu ya kujaza taarifa kama applicant name .

Mfereji au mtaro uliojaa taka nyingi kando ya barabrara. Taka hizo ni pamoja na chupa za plastiki, mifuko, karatasi na vitamba. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi ya magari yanaonekana yakipita kwa mbali.

Ofisi ya huduma center ambapo watu wanatoa na kupokea huduma mbalimbali za serikali. Mbele kuna mwanamke ameketi kwenye dawati akiwa anatumia kompyuta ndogo akimhudumia mteja. Wanaume wanne wamesimama nyuma ya dawati hilo wakionekana kufurahi.

Kundi la watu wengi wakiwa kwenye meza ndefu, inaonekana kama ni kituo cha kutoa huduma. Kuna wanawake wawili wameketi upande mmoja wa meza. Mmoja amevaa fulana ya manjano na mwingine amevalia vazi jeusi la kijani.

Mchezo wa mpira ya kikapu na wachezaji ni wanawake. Wanaonekana wakiwa uwanjani wakicheza. Wamevalia sare za buluu na nyeupe. Mchezaji mmoja katikati anashika mpira na wengine wanamzingira wakijaribu kuchukua.

Kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga akiwa ameketia kwenye kiti mbele na kamera ya kompyuta, akiandaa labda kwa mahojiano au hotuba, amevalia suti ya buluu ambayo imekolea shati la buluu lililopauka, tai ya rangi ya zambarau.

Uwanja mkubwa wa riadha labda ule wa Kasarani uliojaa watu wengi kwenye viti vya watazamaji. Watu wengi wametulia wanasubiri kuanza kwa mashindano au wanatazama mashindano yanayoendelea.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wengi wao wamevaa jezi za rangi ya manjano baadhi zikiwa na nembo ya maandishi tusker. Mwanaume aliye katikati ya picha amevaa kofia nyeusi l, amefungua mdomo wake na ameinua mikono yake.

Kundi la watu labda kwenye kituo cha usajili au chanjo, mwanamke kijana mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, amevalia koti la rangi ya fedha, kitambaa cha shingoni na barakoa nyeusi, amesimama mbele ya mhudumu wa kiume.

Tangazo la tukio lililoitwa The Judiciary Dialogue Day au siku ya mazungumzo ya mahakama. Lengo la tukio hii ni kujihusisha na wananchi na kauli mbiu yake ya sauti yako ya muhimu.

Risiti ya malipo ya huduma ya pasipoti nchini Kenya, risiti hiyo ni ya kutoka idara ya uhamiaji. Inaonyesha jina la mteja, Evans Kipchirchi na tarehe ya malipo, twelve Agosti twenty twenty two pia inaonyesha kwamba, mteja alilipa six thousand and fifty .

Mwanamke jaji mkuu wa Kenya na rais wa Kenya William Ruto. Wawili hao wamesimama mbele ya umati wa watu kwenye sherehe fulani rasmi. Jaji mkuu amevaa joho la kijadi la mahakama lenye rangi nyeusi.

Eneo la kusubiri ndani ya jengo labda ofisi ya serikali au benki. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakiwa wanasubiri kuhudumiwa. Kwa mbele kuna viti kadhaa vya plastiki vikiwa vimepangwa katika safu.

Kundi la watu ikiwemo maafisa wa serikali wakiandamana. Wanaebeba bamgo kubwa lenye maandishi court annex meditation na unalternative dispute resolution mechanism .

Kundi la watu wamekaa kwenye viti wakiwa wanasubiri. Hali inaonekana kuwa ndani ya ofisi au kituo cha huduma. Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyeusi na skati nyeusi anazunginza na kundi hilo, anaonekana kuwa mhudumu au mfanyakazi wa kituo hicho.

Wanaume wawili ndani ya ofisi, mwanaume mmoja mwenye nywele chache na miwani ameketi kwenye dawati akiwa amevaa shati jeupe na glovu za rangi ya samawati anaonekana akipitia karatasi au hati fulani.

Jengo la HUDUMA center lenye maandishi HUDUMA KENYA na nembo yake. Mbele ya jengo hilo kuna kikundi cha wafanyakazi takriban 19, wamesimama kwa safu. Wengi wao wamevalia sare zinazo fanana.

Mfumo wa bomba la maji labda lililoharibika au katika mchakato wa ujenzi. Bomba kubwa la rangi ya kijani kibichi linapita juu ya mto mdogo ama mkondo wa maji machafu. Karibu na bomba hilo kuna muundo wa zege na kipande cha bomba kimetokelezea.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa la uwanja. Wengi wao wanaonekana kushangilia kwa furaha. Wanaume wengi wamevalia jezi nyeusi huku baadhi yao wakiwa wameinua mikono yao juu. Mmoja ameinua vuvuzela ya bluu.

Kundi la watu wanane. Wanaume na wanawake wamesimama nyuma ya kingara ama meza ya msemaji. Mbele kabisa mwanamke amevaa suti ya buluu anazungumza kwa kutumia meza iliyo na nembo ya ofisi, the office of the chief justice judiciary.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya mbao inje. Wengine wanafanya shughuli za kijamii. Wanaume wawili wameketi, kila mmoja akiwa na kalamu ,wakijaza fomu au nyaraka nyingi.

Mchezo wa mpira wa miguu Katikati ya picha kuna wachezaji wawili akikimbia keelekea mpira, mchezaji wa mbele amevaa jezi ya njano na kijani na yule mwingine amavaa jezi nyekundu na nyeusi, uwanja niwa nyasi.

Eneo la kusubiria katika ofisi ya serekali, ambapo inaonekana kuwa ni kituo cha hotuba, huduma za pasipoti au uhamiaji kama inavyoonyeshwa na mabango machache. Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni mbele ya madirisha ya huduma.

Kundi la watu wengi wakiwa kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani, wakihudumiwa na wateja. Kuna mabango yaliyotundikwa juu ya meza na inaonekana kuwa ni sehemu ya huduma fulani, baadhi ya watu wakiwemo wahudumu na wateja.

Mchezo wa volleyball ukiendelea katika ukumbi wa michezo. Wachezaji kadhaa wanaonekana katika hatua muhimu ya mchezo. Karibu na wavu mchezaji mmoja amevalia jezi nyekundu nambari kumi ameruka juu akiwa na mikono miwili juu.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya rasmi. Katikati ya picha mwanaume na mwanamke wamesimama mbele wote wawili wakitabasamu . Mwanaume mwenye ndevu za miwani amevaa suti nyeusi na tai nyekundu.

Wafanyakazi wa huduma wa Kenya wakiwa kazini kwenye kaunta ya huduma. Kuna watu wanne kwenye picha wote wakiwa wamevalia sare zinazofanana wamekaa mbele ya kompyuta na wote wamevaa barakoa .

Wafanyikazi wa benki au huduma za kifedha. Katikati kuna mwanamke aliyesimama, amevaa sare na anatabasamu. Mbele yake tray nne za bluu zikiwa zimejaa noti za pesa au vitambulisho na anaweka mkono juu ya mojawapo.

Kundi la watu sita, wanaume na wanawake wakiwa wamesimama nje ya jengo la serikali. Mbele kabisa mwanamke amevaa suti ya bluu na miwani, anazungumza kupitia meza iliyo na nembo ya Office of the Chief Justice Judiciary Republic of Kenya .

Ndani ya ofisi ya huduma Kenya. Kuna wafanyakazi kadhaa wakiwa kwenye meza ya kompyuta, na mwanaume mmoja amesimama akizungumza na mfanyakazi wa kike. Wote wamevalia barakoa usoni. Sehemu inaonyesha ni tukio la huduma.

Kundi kubwa la watu wanaonekana kuwa mashabiki au hadhira ya tamasha wakiwa wamekusanyika nje, mwanamke aliye mbele amevalia shati yenye rangi tofauti ikiwemo rangi za bendera ya Kenya.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha juu akitazama mbele, amevaa fulana nyeupe, suruali ya rangi ya Pinki na viatu vya bluu. Nyuma yake, kuna wanaume wawili na mwanammke mmoja, akiwa amesimama nyuma ya meza iliyo na kompyuta na kamera.

Eneo la ujenzi. Kuna mtaro mkubwa ulioko wazi unaopita katikati ya picha na mashimo mengine yaliyochimbwa katikati ya mchanga kuna bomba la zege. Kuna mashine ya kuchimba ya hyundai sehemu yake tu ndio inaonekana.

Watu wakiwa kwenye foleni, ndani ya jengo la ofisi ya serikali labda ofisi ya pasipoti. Kuna kaunta ndefu ambapo watu kadhaa wamesimama wakiwa wamejaza fomu. Upande wa kulia kuna mwanamke mmoja amesimama mbele ya kaunta.

Jengo la mahakama ya juu ya Kenya, yaani Supreme Court Of Kenya. Jengo hilo lina nguzo kubwa na balcony . Sehemu ya picha imefunikwa na maandishi makubwa. Juu kuna nembo ya SCC online blog na chini kuna maandishi makubwa meusi kwenye rangi ya kaki .

Ofisi au kituo cha huduma cha umma labda huduma centre . Kuna wafanyakazi kadhaa wakiwa kazini na baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazofanana ikiwemo shafi nyeupe, skati nyeusi na tai.

Wanaume watano, wakiwa katika mkutano ndani ya ofisi. Wanaume wanne, wameketi kwenye viti vinavyoonekana ni vya meza ya ofisi. Mwanaume mmoja amevaa koti la rangi ya kahawia, anashikilia nyaraka, na anaonekana akiongea na wanaume waliyekaa nyuma yake.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa wamevalia jezi nyeupe na suruali fupi za blue wanaonekana wakisherehekea ushindi wakiwa wameinua kombe la dhahabu kwa pamoja juu ya vichwa vyao.

Kundi la watu wanaume na wanawake wakiwa wamesimama na kukaa mbele ya jengo ,wengi wao wamevaa shati nyeupe, shati nyeusi ,au shati nyeupe na kijani ambazo zina nembo au maandishi ,baadhi yao pia wamevaa kofia.

Watu watatu wenye furaha wakichukua picha ya selfie kujipiga picha wakiwa pamoja. Wawili kati yao wanaume mwenye miwani na mwanamke amepaka rangi ya bendera ya Kenya nyeusi, nyekundu na kijani.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani, mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi yenye nambari kumi na nne na imeandikwa Kenya. Mbele ameshikilia mpira wa kikapu anaonekana kuwa mrefu na mwenye nguvu.

Rundo la faili za rangi ya buluu na nyeupe zikiwa zimetawanyika juu ya meza ya mbao. Faili hizi zinaonekana kuwa na nyaraka au makaratasi ndani yake. Baadhi ya faili zimefungwa kwa kamba.

Kundi la watu wakiwa wamekaa katika safu la viti vya kusubiri, ndani ya jengo ambalo linaonekana kama ofisi au ukumbi wa benki, kutokana na muundo na mambo ya ndani, na kaunta za huduma zinazoonekana nyuma.

Wachezaji waili wa mpira wa miguu wakiwa hewani wakigombea mpira. Mchezaji wa kulia amevaa jezi na njano na kijani ya suruali fupi na njano. Ameinua mguu wake juu kuelekea kwenye mpira.

Wateja wawili wakihudumiwa katika kaunta ya huduma za umma, nchini Kenya, kaunta hiyo ina sehemu nyingi ikiwemo ya M-Pesa, na PostaPay . Mwanamke mmoja amekaa nyuma ya kioo akihudumia wateja wawili.

Kundi la wanaume wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia. Wengine wao wamevaa jezi ya kijani na nyeupe ambazo ni rangi ya timu hiyo. Wanaume hawa wamekusanyika karibu na moto unaowaka.

Kundi la mashabiki wa timu ya soka ya Bandari wakishangilia. Wengi wao wameshikilia na kupeperusha bendera za rangi ya zambarau yenye nembo ya timu ya Bandari. Pia kuna bango kubwa lilioandikwa Bandari fans.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa kwenye uwanja wa nyasi, wakifanya mazoezi, mingi wao mevaa jezi za bluu na wengine wamevaa jezi za rangi ya njano na kijani juu ya jezi zao za bluu.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa kwenye mchezo. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu yuko katikati ya picha akimiliki mpira. Wachezaji wengine wanne wamevaa jezi ya njano na buluu wakijaribu kuchukua mpira kutoka kwake.

Kundi la mashabiki wa kandanda wengi wao wakiwa wamevalia jezi za manjano zenye nembo ya Tusker, wako kwenye jukwaa la kutazamia mchezo na wanaonekana wenye furaha na msisimko. Wengi wao wameinua mikono yao juu na wengine wanashika vinywaji.